Hapa ninaona watu watano pamoja na mtoto mdogo, watu hawa wote wamevalia parakoa na wanne kati yao ni madaktari mmoja ni mgonjwa ambaye ameleta mtoto wake kutibiwa, mtoto huyu anaonekana kuwekewa alama mkononi kuonyesha kuwa amepatiwa chanjo.

Hapa ninaoana watu wawili pamoja kuna mkono ya mtu mwingine. Kati ya hawa watatu wawili ni madaktari na ni madaktari wa meno. Huyu mtu mwingine anaonekana kuwa mwenye maumivu kwa kuwa madaktari wanamng'olea meno ama wanaangalia vitu kwa meno yake.

Hapa ninaona sanamu, sanamu hii ni ya mchongo wa kichwa ya mtu, mtungi, mifupa na vitu kadhaa. Haswa hutumika katika gangaganga za wachawi, hutumika wakati wa kuroga watu ama vitu.

Hapa naona watu wengi waliosimama wengine wamevalia barakoa na sare za hospitalini na ni kana kuwa ni madaktari .Pia Kuna watu wengi nyuma yao wanaotega sikio kusikia wanalosema.

Hapa ninaona mimea nyingi pia ninaona mtu aliyesimama amevalia sare za kikazi. Anaonekana kuwa ni mkulima au daktari ambaye amekuja kunyunyizia mimea hizi dawa ili kuua madudu na makwekwe yanayo haribu mimea.

Hapa ninaona mwanamke aliyefuraha anaonekana kuteka maji kutoka kwa mfereji, pia nyuma yake kuna nguo nyingi, inaonekana hapa ni mahali ambapo watu wanaishi kutokana na nyumba zilizo katika nyuma yake.

Hapa ninaona mkono wa mtu, mtu huyu ameshikilia shindano na dawa, dawa hii inaonekana kuwa ni ya kuchanja wagonjwa au watoto dhidi ya ugonjwa ya miscles .

Hapa ninaona datari watu watatu ,daktari wwili, mwanamke na mwanaume. pia

Hapa ni watu wawili. Watu hawa wanaonekana kuwa ni daktari na mgonjwa kutokana na sare alizovaa daktari huyo. Panaonekana kuwa hospitalini kwa kuwa mgonjwa huyu anataka kuhudumiwa. Amewekwa kwenye mashine ili kupima ugonjwa wake.

Hapa ninaona mwanamke, mwanamke huyu amevaa kanzu. Inaonekana kuwa ni Mborana ama ni Mwislamu. Anaonekana kuwa na huzuni kwa kuwa kando yake kuna mizoga mingi ya kondoo ama ni mbuzi ako katika jangwa la ukame na kunaonekana kuwa na kiangazi kubwa.

Hapa ninaona watu waliofurika kando ya barabara, pia kuna maji yaliyo jaa jaa, yaonekana kuwa kulikuwa na mafuriko kwa kuwa kuna lorry mbili zinazoonekana kuanguka. Mafuriko haya yanaonekana kuleta hasara katika maduka ya watu.

Hapa ninaona madawa kadhaa wa kadhaa kuna dawa za mapafu ya mikono ya mifupa za joints za miguu. Wamezipanga hapa kwa minajili ya kuwaonyesha watu madawa hizi.

Hapa ninaona daktari wawili wako katika hosipitali. Pia kunao watoto wanne ambao wamelazwa kitandani. Watoto hawa hulazwa wakati wamezaliwa au wale watoto wamezaliwa kabla ya muda wao wa kuzaliwa ili kushulikiwa na madaktari humo.

Hapa ninaona watu watatu pamoja na mtoto. Inaonekana kuwa wawili kati yao ni madaktari, mwingine ni mamake mtoto huyo aliyezaliwa. Mtoto huyu anaonekana kuwa amezaliwa kabla ya wakati na anahudumiwa na madaktari ili kuwa na afya nzuri.

Hapa ninaona watu watatu, daktari wawili pamoja na mgonjwa aliyelazwa. Daktari hawa wamevalia barakoa na sare za hospitali. Waonekana kuwa wamehudumia mgonjwa huyu aliyelazwa kitandani.

Hapa ninaona wodi kubwa yenye imetengenezwa kwa hema. Wodi hii iko na machela nyingi. Yaonekana bado yalikuwa yanazinduliwa ili kusaidia wagonjwa. Pia humo mna televisheni na stima ya kutosha. Yaonekana kuna daktari ambaye anahudumia mgonjwa.

Hapa ninaona madawa kadhaa. Madawa hayo hutumika sana sana katika kuchanja watoto dhidi ya magonjwa au dhidi ya virusi. Dawa hii imeandikwa rubella virus . Hutumika kuchanja dhidi ya kuenea kwa ugonjwa wa measles .

Hapa ninaona watu wawili pamoja na mtoto mdogo. Hawa watu wako hospitalini. Mwingine ni daktari ambaye ameshika sindano, mwingine ni mzazi wa huyo mtoto na amevalia barakoa. Yaonekana kuwa mtoto huyu anachanjwa au anadungwa dhidi ya maradhi au ni mgonjwa na anajaribu kutibiwa.

Hapa ninaona watu watatu kati ya hawa watatu moja ni mwanamke mengine ni waume, waume hawa wanaonekana kuwa madakitari kwakuwa wamevalia barakoa na wanavitu vyakuangalia meno ni madakitari wa kushugulikia maswala ya meno kwakuwa mgonjwa huyu mwanamke amelala na anatibiwa meno.

Hapa ninaona watu wawili pamoja na mtoto, mmoja ameketi anaonekana kuwa ni mzazi wake huyo mtoto mwingine ni daktari. Huyu daktari anaonekana kumchanja huyo mtoto kwa kuwa amedunga sindano kwenye mkono wa mtoto huyo. Hawa watu wamo hospitalini.

Hapa ninaona watu wawili, kati yao mwanamke na mwanaume , mwanaume huyu anaonekana kuwa ni daktari wa meno kutokana na sare alizovaa, pia kutokana na vifaa anvyotumia ili kutibu mgonjwa huyu anayeonekana kufungua mdomo ili kutibiwa. Wote wamevalia barakoa.

Hapa ninaona nyumba ya Manyatta ambayo ina ufa wa nyasi, huku ninadhani ni Wajir au mitaa yenye imekauka kwa kua kunaonekana kuwa kuna kiangazi kubwa.

Hapa naona vifaa tofauti, makaratasi na machupa kadhaa wa kadhaa. Yaoanekana kuwa kuna vitu za uganga kwa kuwa bidhaa kama hizi juwa za mganga au ni vitu za mtu mzee kwa kuwa ama hizi hutumika na watu wazee.

Hapa ninaona watu wawili , moja anaendesha pikipiki , mwingine anamskuma, wako katika eneo iliyokumbwa na janga la mafuriko kwa kuwa barabara zote na hata shamba yamefurikwa maji.

Hapa ninaona watu wawili, mmoja daktari, mwingine ni mgonjwa. Inaonekana kuwa hapa ni katika hospitali ya kushughulikia maswala na macho kwa kuwa daktari huyu anatumia mashine kuangalia macho ya mgonjwa huyo.

Hapa ninaona watu wengi. Watu hawa wanaonekana kuwa ni wanawake. Pia kuna mwanamke ambaye amesimama ana nguo nyeupe. Anaonekana kuwa anawapatia mawaidha kuhusu chanjo kwa watoto au hata mambo muhimu ya kifamilia. Inaonekana kuwa eneo hili limekuwa na janga la ukame kwa kuwa nyasi yamekauka.

Hapa ninaona watu watatu kati yao, mmoja daktari ambaye amevalia barakoa mwingine ni mgonjwa , mgonjwa huyu anaonekana kutibiwa macho na watu hawa wamo katika hospitali kwa kuwa humo mna machela na vifaa hospitali.

Hapa ninaona watoto wawili wadogo. Wanaonekana kuwa wananawa mikono yao nje ya nyumba. Nadhani wamo katika hospitali au hata kituo cha polisi.

Hapa ninaona watu wawili. Watu hawa wako hospitalini, mmoja kati ya hawa wawili ni daktari, mwingine ni mgonjwa. Mgonjwa huyu anaonekana kuwa kwenye maumivu na anadungwa sindano kwenye mkono.

Hapa ninaona mwanamke daktari. Akihudumia mtoto mchanga aliyezaliwa, inaonekana kuwa mtoto huyu alizaliwa kabla ya masaa na amewekwa katika kitu chenye inasaidia mtoto kupumua kuendelea kukua. Anaonekana kupima yeye kifua na kuangalia hali ya mwili yake.

Hapa ninaona watu wanne wakiwemo, daktari wawili pamoja na wagonjwa wawili wote wamevalia barakoa na daktari mmoja anaonekana kumhudumia mgonjwa mama. Inaonekana hii ilikuwa wakati wa janga la corona na watu walikuwa wanaenda kupata chanjo dhidi ya ugonjwa wa corona.

Hapa ninaona watu wainne wakiwemo wanaume watatu na mamake mmoja kati yao tena kuna daktari na mgonjwa mgonjwa huyu ameketi. Daktari anamuundumia daktari huyu amefalia barakona anaonekana anataka kumtibu jino lake.

Hapa kuna mtu, mtu huyu aonekana kuwa ni daktari kutokana na sare alizozivaa. Pia anaonekana yumo hospitalini kwa kuwa mna dawa iliyowekwa mezani.

Hapa ninaona watu wawili mwanaume na mwanamke mmoja daktari mwingine mgonjwa. Daktari huyu amevalia sare za hospitalini na anaonekana kumhudumia mgonjwa aliyelala kitandani. Wanaonekana wamo hopsitalini kutokana na vifaa za kielektroniki zinazotumika kusaidia wagonjwa.

Hapa ninaona hospitali kuu ya Ahero. Inaonekana maji yaliyombaa kila mahali. Inaonekana kuwa kulikuwa na janga la mafuriko kwa kuwa maji haya yameingia hadi hospitalini ndani.

Hapa ninaona watu wengi waliokaa. Inaonekana kuwa waliovalia barakoa na nguo nyeupe ni madaktari, na labda wako katika operesheni ya kusaidia wagonjwa kwa kuenda katika mitaa ili kutibu wagonjwa walio na magonjwa tofauti kama vile saratani.

Hapa ninaona wanafunzi na mwalimu. Wote wamevalia barakoa anaonekana kuwa mwalimu amemwambia mwanafunzi hawezi kujibu swali au kuelekezea kitu mbele ya wanafunzi wenzake.

Hapa ninaona dawa pamoja na sindano. Dawa hii imeandikwa 'Measles'. Yaonekana kuwa ni chanjo dhidi ya ugonjwa wa measles na hasa kuchanja watoto wadogo wakiwa wachanga miezi tisa ili kuwakinga dhidi ya kushikwa na ugonjwa wa measles.

Hapa ninaona tembe ya madawa, Tembe hii ni ya kampuni ya Azbil. Tembe hizi hutumika kusaidia wagonjwa wanaouguwa maradhi yanayohusishwa na kutibu ugonjwa fulani.

Hapa ninaona dawa ,na dawa kama hizi hasua hutumiwa katika kuchanja watoto, wagonjwa hata wanyama, pia chanjo husaidia kukinga dhidi ya ugonjwa utakao kudhuru.

Hapa mna watu walioketi chini pia kuna mama aliyesimama amevalia buibui na kanzu anaonekana kuhudumia hadhira. Inaonekana ni kuhusu chanjo au kuhusu mkasa uliotokea na kuwa ni kama ni watu kutoka shirika la kiserekali.

Hapa ninaona watatu kati ya hawa wanawake wawili na Wanamke mmoja wanawake hawa wawili ni daktari wa kuwa amevaa sare za hospitalli pamoja na baraka yule mwingine ni mwanaume mgonjwa alieye lala Kwa kiti anaonekana kuwa anahudumiwa meno daktari hawa ni wimu wakumtu hudumiwa meno.

Hapa ninaona mtu alieketi, inaonekana kuwa ni mganga, kutokana na kitu alieishika, na vitu anavyio fanya, naona sanamu na mifupa, pamoja na shuka.

Hapa ninaona madawa, barakoa pamoja na sindano. Dawa hii hutumika katika kuchanja dhidi ya ugonjwa na kusambaa kwa ugonjwa kwa yellow fever . Haswa, hutumika kuchanja watoto wakiwa bado wachanga ili wasije wakaambukizwa na ugonjwa wa yellow fever .

Hapa ninaona watu wengi, wakiwemo daktari pamoja na wagonjwa. Daktari anaonekana kumshika mgonjwa sikio ni kama kuliwana ushauri nasaha kuhusu masikio au ugonjwa wa sikio.

Hapa ninaona watu watano. Kati yao ni wanawake wanne, na mwanamme mmoja. Mwanaume huyu anaonekana kuwa amevalia barakoa. Watu hawa ni kama ni watu wa kushughulikia mazingira kwa kuwa mazingara haya ni machafu inaonekana kuwa wanaokota takataka zilizotupwa katika eneo hilo.

Hapa ninaona watu wawili, daktari na mgonjwa, daktari huyu ni maalum wa kuhudumia watu macho yao, waonekana wamo hosiptalini na daktari huyu ametumia mashine ili kuangalia macho ya mgonjwa.

Hapa ninaona watu watano pamoja na mtoto mdogo inaonekana watu wanne ni madaktari ambao wanapeleka chanjo kwa watu. Mtu mwengine ni mama ambae ameleta mtoto wake, inaonekana kuwa amekuja kuchanjwa na kutibiwa.

Hapa ninaona Tempe tafauti tafauti kutoka kampuni tafauti Tempe hizi ni za kujanja na kutibu magonjwa tafauti tafauti kwa yote ni ya kutibu eneo tafauti Kwa mwili ya mtu.

Hapa ninaona watu wawili, wamama wawili. Wote wamevalia barakoa. Mmoja ni daktari mwingine ni mgonjwa. Daktari huyu aonekana kumdunga sindano mama mgonjwa ambaye ameketi. Mama huyo anaonekana kuwa mwenye maumivu ueda anaugua maradhi.

Hapa ninaona mtu ambaye ananyunyuzia mimea dawa, mtu huyu anaonekana kuwa mkulima au ni daktari wakushugulikia maswala ya mimea. Yaonekana kuwa kuna laini kubwa ya mimea iliyopandwa katika shamba hili kubwa.

Hapa ninaona watu watano, daktari wanne kati ya daktari hao wawili wanawake, mwingine mwanaume mwingine hajaonekana kwa sura kwa kuwa tunaona mkono. Mtu mmwingine ni mgonjwa ambaye anasaidiwa kutembea kutumia vifaa vya hospitali vya kutembea.

Hapa ninaona watu wawili, mmoja amelala, mwingine ameketi na anaonekana kuwa na mwenye mawazo. Watu hawa wamo hospitalini na yule amelala kwa machela. Waonekana kuwa ni wagonjwa.

Hapa ninaona wanawake wawili wakibeba mitungi migongoni, mwingine akiwa amebeba mtoto. Inaonekana kuwa eneo hili lina kiangazi kwa kuwa nyazi zimekauka zote na kwa kuwa hawa wanaenda kilometre nyingi ili kutafuta maji.

Hapa ninaona wanawake wanne. Kati ya wanawake hao wanne watatu ni daktari. Mwingine ni mgonjwa ambaye ameketi na anahudumiwa kwenye sikio lake. Anaonekana kuwa mwenye maumivu.

Hapa ninanona watu wawili pamoja na mtoto. Watu hawa wawili wamo hospitalini kwa kuwa moja ni daktari, mwingine ni mgonjwa. Mgonjwa huyu amemleta mtoto wake ili aweze kuhudumiwa. Inaonekana kuwa daktari yumo tayari kumtibu mtoto huyu.

Hapa ninaona dawa na sindano uenda hapa ni hospitali, au hata kwenye eneo la kuuza madawa, na hii dawa hutumika katika kuchanja ya watoto dhidi ya ugonjwa wa misealse .

Hapa ninaona mtu akiwa shambani, anaonekana kuwa ni mkulima kwa kuwa ana mitungi na vifaa za kunyunyizia mimea dawa, anaonekana kuwa ananyunyizia shamba lake dawa, na shamba hili laonekana kuwa kubwa, huenda ni shamba za mpunga.

Hapa ninaona watu wengi waliosimama wakiwemo daktari, mgonjwa na watu kutoka shirika la Red cross kutokana na sare walizovaa. Watu wa shirika la Red Cross husaidia watu kupata matibabu wakati kuna janga la kiangazi au kuna janga la mafuriko au shida yeyote kutoka nchi hii ya Kenya.

Hapa ninaona tembe za madawa pamoja na maji ya kukunywa. Tembe hizi za dawa ni ya kampuni yenye label, "Hoplanet". Dawa husaidia kupunguza maumivu katika mwili ya mtu au kukinga mtu dhidi ya virusi kadhaa.

Hapa ninaona watu wanne, wanawake watatu na mwanaume mmoja. Wanaonekana kunawa mikono yao, nadhani ilikuwa wakati wa janga ya korona, kwa kuwa wote pia wamevalia barakoa.

Hapa ninaona mwanamke. Mwanamke huyu amevalia nguo za hospitali barakoa ako hospitalini katika sehemu ya mashine zinazotumika kusaidia wagonjwa.

Hapa ninaona tembe nyekundu. Pia kuna matunda na chupa la kuweka mkojo. Chupa hii huwekwa mkojo wakati mtu ni mgonjwa na ameenda kwenye laboratori ili kusaidiwa na daktari. Sasa huambiwa kuwa aweke mkojo kwenye chupa ili waende kufanya vipimo wakakagua kujua ni ugonjwa gani unaomsumbua.

Hapa ninaona watu watano na inaonekana watu hawa wamo hospitalini. Pia ninaona mwanamke aliyevaa sare za hospitalini aonekana kuwa ni daktari anamhudumia mgonjwa aliyeketi.

Hapa ninaona mwanaume , mwanaume huyu amelala kwa kitanda, kwenye wodi. Anaonekana kukuwa na maumivu. Kwa kuwa anabandeji kwenye kichwa na mikono. Anaonekana pia mwenye kuzoofika kwa kuwa amelala.

Hapa ninaona watu wawili pamoja na mtoto kati ya hawa wawili mwingine ni mamake huyu mtoto na anaonekana kuwa na huzuni akiangalia mtoto wake, mtoto huyo analia kwa kua anahudumiwa na dakitari aliye kando yake.

Hapa ninaona umati mkubwa wa watu, watu hawa wanaonekana kuwa na hasira na uchungu, kwa kuwa waonekana kuwa kulikuwa na mkasa mkubwa wa moto, wako kwenye huzuni wakiangalia jinsi mali yao ilivyopotelea kwenye moto huo.

Hapa ninaona picha ya dawa. Dawa hii ya kampuni ya Olympia hutumika katika kuongezea watu vitamini kwenye mwili. Haswa hupatiwa kwa watoto, wagonjwa na kuna hata za mifugo.

Hapa ninaona umati wa watu. Watu hawa wamepiga foleni. Inaonekana hapa mna kiangazi na watu wamekuja na msaada ili kusaidia watu wasio jiweza au watu ambao wamekumbwa na changamoto ya kiangazi. Maana mna gari ambayo yanachakula ya kupatia na mahitaji ya kupea hawa watu.

Hapa ni naona mwanamke aliyesimama hospitalini wanaonekana kumhudumia mtoto aliyezaliwa kabla ya wakati inaonekana kuwa ni daktari na anashughulikia masuala ya mtoto huyu.

Hapa ninaona watu wengi, watu hao wakiwemo, askari, dakitari, pia kuna mgonjwa ambaye amelazwa kitandani. Watu hao wanaonekana kuwa wanampa moyo na mawaidha kwa mama huyu kwakuwa mama huyu ameshikilia mtoto mkononi.

Hapa ninaona watu wawili kati yao ni mwanamke na mwanamume wote wamevalia barakoa mwingine ni daktari mwingine ni mgonjwa. Mgonjwa anaonekana kuwa kwa maumivi kwa kuwa anadungwa na daktari sindano. Waonekana wamo kituo mwa hospitali.

Hapa ninaona mwanaume. Mwanaume huyu anaonekana kuwa ni daktari kwa kuwa kuna madawa na vitu vya kupima wagonjwa. Pia, kando yake kuna mkono wa mtu na mtu huyu yaonekana kuwa ni mzungu. Inaonekana kuwa wanasahisha rejista ya hospitali.

Hapa ninaona picha ya dawa. Dawa hutumika na madaktari haswa kuwatibu wagonjwa, kuchanja dhidi ya maradhi na kukinga usambazaji wa ugonjwa.

Hapa ninaona watu ambao wanatembea ndani ya maji. Yaonekana kuwa kulikuwa na gharika ya mafuriko. Mafuriko hutokea wakati mna mvua mingi ambayo husababisha maji kulala na kusaza na kuleta hasara kwa watu.

Hapa ninaona watu watatu pamoja na watoto wawili, moja amelazwa katika kitanda. Yaonekana kuwa, hao watu wako hospitalini na mtoto huyu ni mgonjwa na amekuja kuangaliwa na familia yake akitibiwa na madaktari.

Hapa ninaona mwanamke, nadhani ni borana ama ni muislamu, kwa kuwa amefunga kanzu. Anaonekana kuwa mwenye huzuni, kwa kuwa kando yake kuna mizoga ya wanyama. Kama ya kondoo, ama ni ya mbuzi. Ako katika mji mwenye kiangazi kwa kuwa waonekana kuwa hakuna nyasi na miti zimenyauka.

Hapa ninaona wanawake wawili. Pia, mnao watoto wadogo waliolazwa kwenye eneo la kuwalinda. Hawa wamama waonekana kuwa ni madaktari na wamo hospitali. Wanawahudumia watoto waliozaliwa kabla ya muda, kwa kuwapatia chakula na kuwatibu.

Hapa ninaona watu wanne. Wote wakiwa ni wanawake na tatu kati yao ni mdaktari, na wanatoka kitengo cha kitaifa, ya kushugulikia maskio. Inaonekana kuwa ilikuwa siku ya kushugulikia vipofu kwa kuwa kuna mgonjwa ambaye anatibiwa.

Hapa ninaona watu wanane wako katika hospitali, kati ya watu hawa wanane, saba ni madaktari mwingine ni mgonjwa. Mgonjwa huyu anaonekana kua na kasoro kwa kuwa anatibiwa na ako eneo la kufanya upasuaji.

Hapa ninaona umati mkubwa wa watu. Watu hawa wamevalia barakoa. Inaonekana kuwa kulikuwa na ushauri nasaha kuhusu ugonjwa wa korona kwa kuwa watu hawa wameketi mbali kidogo na wengine na wanaonekana kupata hadhira kutoka kwa mtu aliye mbele yao.

Hapa ninaona mwanaume, mwanaume huyo anaonekana ni daktari kutokana na sare alizovaa, anaonekana kuchanganya madawa tofauti tofauti huenda ni mtu katika shirika la kutafta madawa tofauti tofauti, kwa kuwa anazichanganya ili kuunda dawa fulani maalum.

Hapa naona kijana aliyesimama na kando yake kuna jengo kubwa lililobomolewa, nadhani hii ni kutokana na machafuzi kutoka nchi mbili, Israeli na Iraq, uchafuzi haya yamesababisha hasara kubwa katika nchi zote mbili.

Hapa ninaona watu wawili, daktari na mgonjwa. Yaonekana kuwa hawa watu wako katika mazingara yenye ukame kutokana na jua lililowaka nyuma yao. Wameketi chini na mgonjwa huyu amemshikilia mtoto mkononi. Daktari huyu anaonekana kumpatia ushauri mgonjwa huyu kuhusu maswala tofauti tofauti.

Hapa ninaona watu wawili, mwanamke na mwanaume. Mwanaume huyu ni daktari kutokana na sare alizozivaa. Mgonjwa huyu amekalia kwenye kitanda cha hospitali. Inaonekana kua anahudumiwa na daktari.

Hapa ninaona watu watatu, wawili kati yao wamevalia barakoa, na mwengine amevalia gauni nyeupe, yaonekana kua hawa ni watu katika shirika lilo tengewa ili kusambaza madawa kwa kuwemo katika chumba yenye madawa nyuma yao.

Hapa ninaona watu wanne, daktari watatu waliovaa barakoa na sare za kihospitali, pia mgonjwa aliyelala kitandani na anaonekana akihudumiwa. Huenda ni upasuaji inaendelea au anaangaliwa meno yake.

Hapa ninaona watu wawili wanaong'angana kutoa maji yaliyo furika kwenye majumba yao wanaonekana kuwa kulikuwa na mvua kubwa iliyosababisha gariko la mafuriko katika eneo hili.

Hapa ninaona watu watatu, daktari wawili na mgonjwa, daktari hawa wawili wamevalia barakoa pamoja na sare za hosiptali, mgonjwa huyu anaonekana amelazwa kitandani na anahudumiwa jino lake, huenda anaugua jino.

Hapa ninaona maji mengi yaliyofurika mjini. Yanaonekana kuwa mvua mkubwa ulinyesha na kusababisha mafuriko katika mji hii. Watu wanaonekana kuskuma pikipiki zao na maji inaonekana kuwafikia kwenye magoti.

Hapa ninaona watu wawili, mwanaume na mwanamke. Mwanaume huyu amevalia barakoa na sare za kikazi za daktari. Daktari huyu ni maalum kwa kutibu meno, anaonekana kuwa anahudumia mgonjwa meno yake.

Hapa ninaona watu wawili, daktari pamoja na mgonjwa, mgonjwa huyu anaonekana kufanyiwa mazoezi ili aweze kupona miguu, amelala kitandani na ananyooshewa miguu zake.

Hapa ninaona mwanaume aliyevalia sare za kikazi, anaonekana kubebana na kifaa cha kubeba dawa na anatembea kwenye mahala maji imejaa, huenda kulikuwa na janga ya mafuriko kwa kuwa maji imelala na anatoka eneo moja hadi ingine ili kuenda kupatia wakazi usaidizi.

Hapa naona watu wawili moja amevalia barakoa mwingine amebeba mtoto. Leo waliye na barakoa anaonekana kumpatia mama mwenzake ushauri na saa kuhusu swala fulani kutokana na vile alivyomuelezea.

Hapa ninaona watu watatu kuna daktari pamoja na mgonjwa na mtoto wake, daktari huyu anaonekana kumchanja au kumdunga mtoto sindano mkononi na mtoto huyu anaonekana kua kwenye maumivu, huenda mtoto huyu anaugua ungojwa fulani.

Hapa ninaona daktari aliyevalia barakoa na sare za hospitali pia kuna wazazi wawili walioleta, watoto wao mtoto mmoja anaonekana kulia kwa kuwa anaonekana kudungwa na daktari. Huenda wamekuja kupatiwa chanjo.

Hapa ninaona mwanamke aliyeketi inje ya kibanda chake kibanda chake kimepangwa madawa tofauti tofauti ya mizizi kutoka miti tofauti tofauti ,huwenda mama huyu ni daktari wa miti shamba amezianika ili kuchuuza.

Hapa ninaona daktari wawili, mwanaume na mwanamke waliovalia barakoa, pia kuna mgonjwa aliyelazwa kitandani na anaonekana kuhudumiwa huwenda hapa ni sehemu maalumu ya kuunda na kutengeneza meno kwa kuwa hawa ni kama ni daktari wa meno.